Mwanamke mchanga ameketi kwenye meza akielekeza kidole chake kwenye globoli ndogo akionyesha kitu flani ameshika kalamu ya kidijitali na kuna kompyuta kibao iliyo na michoro na picha mbalimbali za mandhari zimetawanyika juu ya meza. Nywele zake zimefungwa juu na amevaa shati la bluu la denimu. Nyuma yake kuna rafu kubwa iliyo jaa vitabu ikionyesha mazingira ya kusomea.

Wasichana wawili wamekaa sakafuni wakijishughulisha na masomo yao. Mmoja amevaa kofia ya zambarau iliyokolea na koti ya rangi ya kahawia akishika simu na vitu vingine. Laptop nyeusi na begi la mgongoni viko karibu nao. Wasichana wote wanaonekana wamejikita katika kazi zao wakionyesha kujifunza au kufanya kazi kwa pamoja.

Waogeleaji kadhaa wamevaa suti za kuogelea na kofia za rangi ya bluu. Wamejipanga kwenye vizimba vya kuanzia vya bwawa. Wako tayari kuruka, wakiwa wamenamisha miili yao mbele na mikono. Kundi la watazamaji limekusanyika, wengine wamevaa kofia za bluu na fulana nyeupe. Tukio linaonekana kuwa shindano la kuogelea lenye mvuto na msisimko wa pekee.

Rundo la vitabu vilivyopangwa juu ya kila kimoja. Vitabu hivi vina majina na rangi mbalimbali. Zikionyesha aina mbalimbali za fasihi. Vifuniko vya vitabu, vina muundo tofauti na maandishi, vikiongeza mvuto wa kuona. Rundo la vitabu linakaa juu ya uso wa giza, na usuli umefifia kidogo. Ukisisitiza vitabu, vyenyewe.

Chumba kina vitanda vingi vya ghorofa vilivyopangwa kwa mstari. Kila kitanda kina fremu ya mbao na magodoro ya bluu. Ngazi za kupandia juu zimeambatanishwa na kila kitanda. Kwa upande wa kushoto kuna mlango wa kijani kibichi iliyo na ishara ya, exit.

Mlango mkuu wa maktaba. Mlango wa mbao umefunguka kwa upana ukionyesha ndani ya maktaba ambako kuna dawati la mapokezi. Juu ya mlango kuna bango jeupe lenye neno library lililoandikwa kwa herufi kubwa.

Mwalimu mwenye miwani anamsaidia mwanafunzi mdogo asiyeona kusoma kitabu cha braille . Wote wawili wameweka mikono yao kwenye ukurasa ulio wazi, wakifuatilia mistari ya maandishi yaliyoinuliwa. Mwanafunzi amejishikilia akizingatia kwa makini. Mandhari ya nyuma yanaonyesha ubao wenye uwazi, kupendekeza chumba cha darasa. Mwalimu ana shati jeupe lenye mikono mifupi, wakati mwanafunzi amevaa fulana ya waridi.